Ni picha inonyesha daktari akiangalia mgonjwa kutoka kipimo fulani ya kupima macho.

Mama ambaye amevaa miwani na amefunga mdomo akidungwa kwa mabega ambayo inaonekana ni chanjo na dakatri ama nesi.

Watu ambao wako mashinani, kulingana na picha ni watu wako na changamoto za maji na wanaosaidika wamekusanya mahali moja kila mtu akitafuta maji yake kando wakibeba na gari pamoja na mitungi yao.

Picha tunayoona juu ni daktari anayesaidia magonjwa ambaye ameshindikana kupumua akiwa hospitalini ama kwa ward .

Hii nibpicha ya mama ambaye amezaa mtoto na ako hospitali bado. Ako kwa kitanda akiangalia mtoto wake jinsi anavyoendelea ama pengine ako karibu kunyonyesha mtoto.

Hii ni picha inaonyesha mama ako na mtoto na daktari ambaye anapeana chanjo kwa mtoto wa mama ambaye mtoto anaonekana akilia pengine ni uchungu wa kudungwa hiyo chanjo.

Picha tunayoona ni daktari, mama na mtoto, daktari ambaye amevaa miwani, amenyoa nywele akisaidia mama ikiwa mtoto wake anakaa mgonjwa ama pengine amekuja kusaidia kufunza jinsi ya kuvalisha.

Hiibpicha inayoonyesha dawa fulani ambayo imetoka kliniki sio sahihi ama ni kliniki ya miti ama mashambani.

Picha inayoonyesha watu wawili ambao wako hosipitali, mmoja ni daktari na mwingine ni mgonjwa. Anatumia kipimo fulani ya kuangalia macho ya mtu ambayo inaweza kutofautisha kama uko mgonjwa si mgonjwa

Ni picha inaonyesha daktari na mgonjwa. Daktari amebeba mguu ya mgonjwa juu akiangalia macho yake kama ikona uchungu ama haina. Ama pengine anafanya matibabu fulani.

Picha hii inaonyesha umma za afya ambao watu wamepanga line wakipewa dawa tofautitofauti ama usaidizi tofautitofauti. Kulingana na watu tunaona wako na neti.

Mtu ambaye ameshika chanjo ya homa ya manjano, ikidungwa watu huwa inazuia homa ya manjano.

Ni picha inaonyesha watu wawili wamekaa ana kwa ana wafwa wakiwa wamefunga mdomo. Hii ni muuguzi anayesaidia mgonjwa akionyesha matibabu.

Hii ni picha inayonyesha watu ambao watu ambao wamepiga mstari wakidungwa chanjo na wengine wote wamefunga mdomo kuzuia hii ugonjwa iende mbali.

Picha inaonyesha mama ambaye amevaa nguo ya kahawa amefunika mdomo akiangalia macho makali kwa ukuta akipewa chanjo na muuguzi.